Tukio la riadha. Ni mbio za walemavu wa macho kutokana na utepe wa kufunga macho, wako karibu na mstari wa kumaliza. Wa katikati anayeonekana kuwa mshindi ameinua mikono yake juu. Amevalia jezi nyekundu ambayo imeandikwa Kenya inayo pia rangi ya kijani na kaptura ya nyeusi. Upande wa kushoto amevalia jezi ya manjano na ya nyeusi.

Jengo linalo onekana la shule lina madarasa ambayo nje yake imepakwa rangi nyeupe na kuna michoro ya wanyama kathalika. Moja wapo ikiwa twiga na ingine ikiwa ni tembo. Kuna miti ambayo Yana maua ya manjano ,Kuna nyasi na pia Kuna mapambo ya maua ambayo yamepandwa nje ya madarasa.

Ubao mweupe uliozungukwa na mbao ambayo yangi yake ni hudhurungi. Mistari imechorwa kwenye ubao huu, kuna maeneno yaliyoandikwa, kuna nambari pia mbele ya ubao kuna ukuta uliopakwa rangi ya kijani.

Mwanamke aliye na ulemavu wa mguu ametiliwa chuma miguuni . Amevalia viatu ya nyeusi, kaptura ya nyeusi na koti ambayo ni ya nyekundu, anaonekana kutabasamu ameketi anatazama mbele.

Mlango wa kahawia kuna vibandiko viwili ambayo ni ya rangi ya nyeupe ikiwa imeandikwa na maandiko meusi. Ya kwanza imeandikwa chemistry lab ya pili imeandikwa biology lab .Chini kidogo kuna kibando hakionekani vizuri ambacho kimeng'olewa.

Sehemu yenye jengo refu linaloonekana kuwa shule . Sehemu hii ina maua ambayo imepandwa mbele ya milango ya darasa hizi . Tunaona pia milango yenyewe ikiwa samawati ,kuna nyasi. Rangi ambayo imepakwa katika darasa hizi kuonekana kuwa ya kahawia.

Mlangoo ambao unaonekana kuwa wa darasa. Kwenye mlango kuna bandiko ambayo imeandikwa Grade One cha kwenye maandishi ya meuusi. Mlangoo hii iko ya hudhurungi. Jengo hili ni la mawe. Kuna mbele yake mimea alafu kuna chuma nyeusi tunayoitazama.

Sehemu inayoonekana kuwa ya darasa, kuna madawati ambayo ni ya rangi ya kahawia. Kuna pazia pia ikiwa rangi ya kahawia. Kuna madirisha mawili makubwa. Nyuma ya darasa hii tunaona makompyuta kadhalika.

Naona mlango ambao umepakwa rangi nyekundu, ambayo imeandikwa Grade 1c inayoonesha darasa la kwanza sehemu ya cha, chini kidogo kuna karatasi nyeupe iliyoandikwa kwa maandishi meusi Teacher Agnes Welcome .

Kuna runda la vitabu ambayo imetiwa juu ya meza. Kwenye vitabu hii imeandikwa Longhorn Computer Science Grade 7 . Juu ya vitabu hivi kuna file ambayo imeandikwa the file . Chini ya meza kuna nyaya ya nyeusi.

Darasa, tunaona dawati nyingi ambayo ni ya rangi ya hudhurungi pia viti, kuna dirisha mbili ambazo ni kubwa ambazo zina pazia, kuna makaratasi mengi juu ya madawati haya, kuna faili ambayo ni ya manjano juu ya dawati pia.